Hapa kuna mzee ambaye ako na shida kwenye masikio yake na tunaona akiwa anatolewa uchafu ndani ya masikio kutumia mashini na muuguzi akiwa amemshikilia.

Hapa tunapata daktari anampea mtoto chanjo na mama ya mtoto amesimama amebeba simu yake mkononi na anamtazama mwanawe akiwa anapewa chanjo.

Hapa tunapata mkulima ambaye anapigia mazao yake dawa ili isiweze kukauka na tunaona enyewe zimenawiri vizuri.

Hapa naona mgonjwa ambaye yuko hali mahututi na ameweza kulalishwa katika machela hospitalini na ameekewa kitu puani ili kumpea urahisi wa kupumua.

Hapa tunaona mama ambaye ameleta mtoto wake hospitalini ili aweze kupata chanjo, na tunaona mhudumu wa afya akiwa anampea mtoto chanjo.

Hapa naona mafuriko ya maji yakiwa yamezua kijiji hiki, na naona imeweza kuharibu nyumba na watu hao wawili naona wanajaribu kutoa maji kutumia ndoo na besheni wakimwaga nje.

Hapa tunaona kijiji ambacho kimevamiwa na mafuriko ya maji na tunaona hata tukutuku na gari zikiwa zinakimbia kwa maji badala ya lami

Hapa kuna mama ameleta mtoto wake hospitalini na naona muuguzi akiwa anahudumia mtoto na anamdunga chanjo.

Hapa kuna muuguzi ambaye anamhudumia mama huyu ambaye anaumwa na meno na amejileta hadi hospitalini ili aweze kung'olewa meno inayomsumbua.

Hapa tunaona mama mmoja ambaye alikuwa na shida kwa masikio, na alikuja hospitalini ili aweze kuhudumiwa, na tunaona akiwa anatolewa uchafu masikioni kutumia mashini.

Hapa tunaona mama mmoja ambaye alikuwa ameleta mtoto wake kwa hospitali ili kuweza kudungwa chanjo, na tunaona daktari mwenyewe akiwa anamdunga chanjo.

Hapa tunapata kijiji moja ambayo ilikua imevamiwa na mafuriko na tunapata wazee wawili ambao wanatembea na wamebeba viatu zao kwa sababu maji yalikua yanawafika kwenye magoti.

Hapa kuna wakulima ambao wanapigia mazao yao dawa ili yawze kunawiri vizuri, na enyewe tukiona shamba lenyewe ni kubwa ambao wakulima wasita wanaipigia dawa.

Hapa tunaona mama mmoja ambaye anafanyiwa massage , na tunaona anayemfanyia massage akiwa anamnyorosha mguu yake vizuri, ni kama alikuwa amepata uchovu.

Hapa kuna mama wawili ambao wanashona nguo na wanatumia cherehani ya stima na enyewe cherehani enyewe inapendeza na mama wenyewe wakiwa wamevaa barakoa na mama mmoja akiwa amevaa miwani.

Hapa unapata mama ambaye ni mjamzito, na amekuja kwa daktari wa kienyeji ili aweze kumkagua kama mtoto ameweza kulala upande mmoja.

Hapa tunapata muuguzi anamkagua mgonjwa meno na mgonjwa mwenyewe anaonekana anapanua mdomo vizuri ili aweze kungolewa meno inalomsumbua.

Hapa ninaona nyanya maasai akiwa anadungwa sindano na anaonekana mwoga wa sindano kwa sababu naona akiwa anadungwa sindano ameweza kufunga macho yake.

Hapa tunapata mama mmoja ambaye amevaa kofia nyekundu na alikua ameleta mtoto wake hospitalini iliaweze kupewa chanjo. Na tunaona muuguzi mwenyewe akiwa anampea chanjo vizuri.

Hapa kuna muuguzi ambaye anavuta dawa kwenye sindano, ambayo nikama anataka kwenda kudunga nayo mtu.

Hapa kuna mama mmoja ambaye amekuja hospitalini ili aweze kuhudumiwa na anaonekena alikuwa na shida ya masikio, sasa madaktari wanamtolea uchafu ndani ya masikio yake kutumia mashine.

Hapa kuna mama mmoja ambaye ameleta mtoto wake hospitalini ili aweze kuhudumiwa na mtoto alikuwa anaonekana mgonjwa na mama yake akiwa amevaa barakoa.

Hapa kuna mama mmoja ambaye alikua ameleta mtoto wake hospitalini ili mtoto wake aweze kupata chanjo na mama mwenyewe tunaona ameshikilia mtoto wake na huku amevaa kofia nyekundu.

Hapa naona msitu mkubwa ukiwa umeshikwa na moto, na moto unawaka sana, hadi watu wa kuzima moto wamekuja kuzima, na tunaona ni kama inawatatiza.

Hapa tunaona mafuriko ya maji, yamezua kijiji hiki na tunaona gari pia ikitembea kwa hiyo maji na tunafaa tuombe serikali ili izuie mambo kama haya na watu wasiweze kupata ugonjwa kwa sababu hizi ni ugonjwa...

Hapa naona mtoto amekuja kufanyiwa chanjo na mama yake akiwa anamhurumia, sababu mtoto analia sana na daktari pia unaona amevaa barakoa, na kuna kidange kingine pia amevaa kwa mkono. Na ni vizuri watoto pia wakifanyiwa chanjo ili wawe na afya nzuri.

Hapa kuna wanafunzi ambao wanachota maji, na tunaona kuna wanafunzi wawili pia wamesimama nyuma yake ili kungoja wa kwanza achote ili wa pili naye aweze kuchota.

Hapa naona mafuriko yamezua kijiji hiki na watu wanajaribu kujisaidia ili haya magonjwa yasiwapate lakini wameshindwa na hata mifugo pia imeshindwa kuenda kukula.

Hapa naona mtoto akiwa anapewa chanjo ili kuzuia magonjwa na tunaona mama yake pia akiwa amemshikilia vizuri ili asiweze kuanguka na inaonekana mtoto kuwa haogopi

Hapa naona vitu za mganga na ni daktari bado kienyeji na hizi vitu zake zinaonekana za kutisha na kuna chupa zikiwa na dawa hapo ndani.

Naona mlinzi amesimama kwa lango na ananawa mkono ili kuepuka magonjwa na pia ni kama alikua ametoka kwa choo amekuja kunawa mkono ili aweze afanye mambo yake.

Naona mama mjamzito amwkuja kwa daktari wa kienyeji ili afanyiwe huduma awe sawa na inaeza kuwa mtoto alikuwa amekaa vibaya kwa tumbo ndo maana amekuja kwa daktari wa kienyeji.

Hapa tunaona mzee mmoja ambaye alikuwa anapita kando ya barabara halafu akaona kitu ikiwa imeandikwa kando ya barabara na ilikuwa ya ni ya mg'anga amabaye alikuwa anatangaza eneo yake.

Hapa tunaona gari moja kubwa likiwa imepata ajali na watu wengi ni kama walikuwa wameumia na tunaona watu wengine pia wamekuja kushuhudia ajali hiyo, yenye ilipatikana na wanajiuliza kama ajalihii ilipatikana aje?

Hapa kuna mtoto anayegongwa chanjo na anaonekana kuwa anaogopa shindano sana, ndiposa anadungwa shindano na huku analia kwa ukali sana. Na kuna mtu pia hapo bado anamshikilia ili asiweze kutetemeka.

Kuna hosipitali, naona watu wako wengi wagonjwa ambao wamelala kwenye kitanda, hosipitali kubwa na televisheni pia tunaona pale.

Hapa kuna nyanya au Maasai amekuja kudungwa chanjo ili aweze kuepuka magonjwa, naona amekaa na ni mtu anayeogopa sindani ndiposa anapondungwa sindano anaweza kufunga macho na hataki kuona jinsi anavyodungwa sindano.

Mama amekuja hospitalini ili ili aweze kungolewa meno, na inaonekana kuwa meno hiyo ilikua inamsumbua na ndo maana amekuja kungolewa na tuaona daktari akiwa anamhudumia vizuri.

Hapa kuna daktari mwenye anafanyia mtoto chanjo, na mama yake akiwa amemshikilia, amevaa kofia ingine nzuri sana, na mwenyewe anaonekana kufurahi kuwa mtoto wake anafanyiwa chanjo ili mtoto wake awe na afya nzuri.

Hapa naona mkulima akiwa anapigia mimea yake maji Ili ziweze kunawiri vizuri. Na tunaona daktari mwenyewe akiwa amipalia nguo za kuzuia hizo madawa zisije zikamungia.

Hapa naona kuna jumba lenye inaonekana kama jumba la kutisha na ni la mganga na kuna vitu mbalimbali hapo ndani yake ambako tunaona hadi simu iko hapo ndani ya hio jumba.

Hapa tunaona gari kubwa la petroli likiwa limepata ajali, na limeweza kumwaga petroli na magari zingine zikaweza kupata moto, na watu wamekuja kushuhudia. Naona pia watu wa kuzima moto wanajaribu kuzima ile moto ili isiweze kuleta madhara makuu.

Hapa tunaona mtoto amekuja kufanyiwa chanjo na mama yake pia amembeba muuguzi pia ako hapo na amevaa gloves hapo akiwa ameshikilia sindano na anamdunga mtoto ilikumweka chanjo vizuri na tuzuie magonjwa mbalimbali.

Hapa naona Masai akiwa amekuja kudungwa chanjo ili awe na afya nzuri na tunaona akiwa amevalia mabangili nyingi kwa shingo na mwenyewe kuonekana amenona sana.

Naona muuguzi wa meno anakagua meno ya mgonjwa na hio meno ni kama ilikua inamuuma sasa amekuja kwa muuguzi ili amwangalie vizuri na kama anaweza ng`olewa ang`olewe ili awe salama.

Hapa naona dawa zikiwa zimemwagwa juu ya meza. Zinaonekana kuwa ni dawa nyekundu na ni za kupunguza maumivu. Kama unaumwa na kichwa ukimeza maumivu ya kichwa ina pungua.

Hapa naona ngamia ikiwa imeanguka katika jangwa, na inaonekana ni kama alikuwa amechoka sana ama alikuwa mgonjwa, na ndiposa akaanguka, na ni kama alikuwa anabeba vitu nzito sana.

Hapa naona mkulima, akiwa anapigia mimea yake maji, ili iweze kunawiri vizuri, na hata tukiona hapa mimea yake imeweza kunawiri vizuri, ni kwa sababu amepigia dawa kila wakati.

Hapa kuna jumba lenye limeshikwa na moto na zinaonekana kama vitu mingi zimeweza kuungua ndani, na moto yenyewe ni kubwa na wazima moto wenyewe hawajakuja na nikama walikuwa mbali.

Hapa tunaona watu wawili ambao wako katika jagwa na tunaona kuna ng'ombe ambaye ameweza kufa katika jagwa na ndipo anaonekana kama ng'ombe amekonda vibaya.

Naona daktari anachanja mtoto, mama yake akiwa anamwangalia na ni vizuri watoto wadodgo wakichanjwa ili kuwa na usalama mzuri na daktari pia amevaa miwani.

Hapa tunaona watu wengi wenye wamepanga foleni ili kupigwa chanjo kumanisha kulikuwa na ugonjwa yenye ilikuwa inaendelea kama vile korona ndio maana wamepanga laini kupigwa chanjo ili magonjwa kama korona zizieze kuwashika.

Hapa naona muuguzi mwenye anang'olea mgonjwa meno, na inaonekana kuwa meno yake ilikuwa inamsumbua ama ilikuwa inamuuma, akawa ako na maumivu makali na ndio ndiposa akakuja kwa muuguzi wa meno, ili aweze kumsaidia.

Hapa naona watu wawili wakiwa wanasafisha barabara na ilikuwa inaonekana kama barabara imechafuka sana, na sasa wanakusanya ile takataka na waweze kuchoma ili waweke mazingira iwe safi na waepuke magonjwa.

Hapa naona mama mwenye amekuja kung'olewa meno, na daktari wa meno mwenyewe naona kama ameshika kitu ya kung'olea meno na amevaa barakoa, na tena ako na tochi ingine kwa kichwa ya kuangalia vizuri.

Hapa naona mgonjwa mwenye ni kama alikuwa amepata ajali na akaletwa hospitali na sasa ameweza kuhudumiwa na anaonekana ni kama maumivu yake yameweza kupungua na analala katika kitanda cha wagonjwa.

Hapa naona mama mmoja ambaye alikuwa amekuja kudungwa chanjo na anaonekana mama ambaye anaogopa sindano kwa sababu tunaona akiwa anadungwa sindano anaangalia kando.

Hapa naona mafuriko ya maji ikiwa imezua kiji hiki na tunaona magari pia ikiwa inapata matatizo hadi tunapata lori moja likiwa limeweza kuanguka na watu hapo kando wanaiangalia.

Hapa naona mganga akiwa anagangaganga vitu zake. Anaonekana daktari wa kienyeji na akona vitu zake za kufanyia kazi yake salama.

Hapa kuna mkulima mwenye anapigia maua yake dawa na uku amevaa nguo za kuzuia kemikali zisije zikamuingia na tena amevaa gloves vizuri yenye rangi ya kijani.

Hapa kuna mama ameleta mtoto wake kwa hospitali ili mtoto wake aeze kupata chanjo na azuie magonjwa mbali mbali ambayo inashikanga watoto kabla ya kupewa chanjo.

Mtoto amekuja kufanyiwa chanjo na mama yake amemshikilia na daktari pia naona amevaa barakoa, amevaa miwani na huku anampiga mtoto chanjo vizuri, na tena mama yake pia amevaa barakoa.

Hapa naona vitu zenye zinaonekana ni kama za mganga, na kunaonekana vitu za kutisha. Hapo tunaona kuna chupa yenye iko na kitu hapo ndani yake nyeusi.

Hapa kuna mkulima anayepigia mahindi yake dawa, ili yaweze kumea vizuri na yaweze kuepuka wadudu mbalimbali yenye inaeza kuzifanya zisikue vizuri.

Hapa kuna mama anayedungwa chanjo na anaonekana kuwa ni mama anayeogopa sindano ndiposa anapodungwa sindano ameangalia kando hataki kuona jinsi anavyodungwa sindano.

Hapa tunaona wahuduma wa afya ambao walikua wametembelea mzee mmoja kijijini na walikua wanampima temperature yake kama iko juu